Hili ni eneo la uzalishaji wa nishati za mvuke ambapo mabomba makubwa ya chuma yanapitisha mvuke kutoka ardhini kuenda kwenye mitambo. Mnara mrefu unatoa mvuke mwingi angani na mazingira ya mlima yamezunguka eneo hili. Mandhari inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa kwa ajili ya kuzalisha umeme rafiki kwa mazingira.

Mnara mkubwa wa kusambaza umeme, umesimama kwenye eneo la wazi lenye majani ukiwa na nyaya nyingi za umeme za msongo mkubwa. Anga ni la buluu lenye mawingu meupe na mazingira yanazungukwa na mandhari ya asili. Mnara huo ni sehemu ya miundo mbinu muhimu ya kusafirisha umeme kutoka vyanzo vya uzalishaji hadi maeneo ya matumizi.

Wanaume watatu wakiwa wamevaa fulana za manjano zinazongaa. Wanasimama mbele ya jengo la umeme, lenye miundo ya chuma na nyaya nyingi, mmoja wao akiawa amevaa kofia ngumu ya manjano. Anaelekeza mkono wake mbele akionyesha kitu, wawili kati yao wanashikilia chupa za maji , kuashiria kuwa wako kazini.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye miundo mengi ya chuma, nyaya za umeme zenye volteji ya juu na vifaa vingine vinavyofanana na transfoma na swichi. Kituo kimezungukwa na uzio wa waya wenye matundu kwa ajili ya usalama chini kuna kokoto zilizotandazwa anga lina mawingu meupe yaliyo tawanyika.

Taswira ya anga inaonyesha kiwanda kikubwa kilicho karibu na bahari na bandari. Majengo ya viwanda , mitambo ya nishati na matenki makubwa yanaonekana yakionyesha shughuli za uzalishaji au usambazaji wa nishati katika eneo la viwanda.

Kituo cha uzalishaji wa umeme nishati inayotumia joto ardhi . Kituo hicho kiko katika eneo la milima na misitu na moshi wa mvuke mweupe unaonekana juu kwa mitambo . Inaonyesha ishara ya mvuke wa ardhini inayotumika kuendesha mitambo na kuzalisha umeme na majengo makubwa ya viwandani, mabomba mengi ya kijani na pia kuna barabara inayoonekana sehemu hiyo.

Nyani mwenye manyoya mazito ya kijivu ameketi chini kwenye ardhi ya udongo mukundu akiwa anashika kipande cha karatasi au plastiki mkononi. Karibu naye kuna majani mabichi ya mimea ambayo Huenda ni chakula anaonekana kamuwa makini na kile anachoshughulikia mikononi mwake .

Sehemu kubwa ya takataka ngumu iliyojaa mabaki ya plastiki, nguo, karatasi na takataka zingine za nyumbani na viwandani. Kuna mfereji wa taka katikati ya milundo hiyo. Sehemu hiyo ni kubwa ikiwa na uchafu iliyoonekana kwa wingi.

Mwanamke anajaza maji kwenye madumu kutoka kwa bomba la jamii lilipo kwenye mtaa wa mabanda. Eneo linalozunguka lina nyumba za mabati, mfereji yenye maji chafu na nguo zilizoning'nizwa kwa ajili ya kukauka. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za upatikanaji wa huduma za msingi kama maji safi na usafi wa mazingira katika maeneo ya kipato cha chini.

Mtu anaonekana akiokota na kuchambua plastiki kwenye mfuko mkubwa wa kuhifadhia taka. Pengine kuna rundo la plastiki ilizokusanywa tayari .Hili linaashiria shughuli ya urejeleaji au ukusanyaji wa taka kwa mathumuni ya kuuza au kutumia tena.

Wanafunzi wa kike waliovaa sare za shule wameketi kwenye maabara ya kompyuta wakitazama skrini moja inayoonyesha programu ya kujifunzia lugha. Kqenye kuna picha za nyuso mbili zenye maandishi ya mazugumzo ya lugha tofauti. Vifaa vya kazi kama karatasi, kalamu na panya ziko mezani.

Mtu aliyevalia sare za kazi na kofia ya usalama alisimama kwenye mtaa wa mabanda akiwa amebeba mfuko wa gunia. Anaonekana akielekeza au kuwasiliana na mtu mwingine kwa ishara ya mkono. Mazingira yanaonyesha shughuli za usafi au ukusanyaji wa taka katika makazi ya kipato cha chini.

Wanaume watatu waliovaa vibao vya usalama wanasafisha taka kwenye mto uliojaa uchafu. Wanatumia koleo kuondoa taka wakifanya kazi katika mazingira magumu kuokoa mazingira dhidi ya uchafu wa plastiki na taka ngumu.

Watu sita wanaonekana wakishirikiana kusafisha mto kwa kuondoa taka kubwa kutoka majini. Wakionyesha juudi za kulinda mazingira na kuzuia uchafu wa maji. wanatumia mikono na vifaa rahisi vya kuokota takataka. Ishara ya shikamano ya kijamii.

Ndenge wawili wa aina ya Korongo wenye manyoya ya rangi mbali mbali wakiwa kwenye nyasi. Wanaupinde wa manyoya ya dhahabu kichwani na mihili yao inarangi ya kijivu, nyeusi, nyeupe na kahawia. Hawa ni korongo wa taji ya dhahabu.

Swara mwenye pembe kubwa zilizopinda anachungulia chini akila majani kwenye eneo la nyasi. Mnyama huyu anaonekana katika makazi yake ya asili na mazingira yanayoizunguka ni ya savannah yenye mimea mifupi. Mandhari inaashiria utulivu wa porini na uhusiano wa karibu kati ya wanyama pori na mazingira yao ya kawaida.

Wafanyabiashara wakiuza mboga na vyakula kama viazi, vitunguu, nyanya na mihogo kwenye soko la wazi. Mazao yamepangwa kwa ustadi kwenye vikapu vya plastiki na mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za kibiashara na wateja wanaozunguka kununua bidhaa za matumizi ya kila siku.

Pundamilia wawili wamesimama karibu kwenye nyasi za savana wakiwa wamegeuziana shingo kwa upole. Kwa umbali, majengo marefu ya mji yanaonekana yakionyesha mchanganyiko wa asili ya maendeleo jijini.

Bwawa tulivu lenye maji safi liko katikati ya mazingira ya kijani kibichi yaliyojaa miti na vichaka. Kuna njia ya zege pembeni ya bwawa inayowezesha watu kutembea au kusimama kwa usalama. Mandhari hiyo ni tulivu na ya kuvutia ikiashiria eneo la mapumziko, hifadhi ya mazingira au chanzo cha maji.

Simba jike amefungua mdomo wake mkubwa akionyesha meno yake makali na ulimi wake. Anaonekana akipiga miayo au pengine anatoa sauti ya onyo juku misuli ya uso wake ikiwa imekunjamana.

Mandhari asili inayoonyesha ziwa dogo au bwawa lenye maji tulivu yanayoakisi mawingu angani. Ukingo wa maji umezungukwa na nyasi, vichaka na mimea ya maji huku, kundi la ndege linaonekana upande mmoja wa ufukwe. Mazingira haya yanaonyesha utulivu wa asili yakiwa mahali pazuri kwa mapumziko.

Uwanja ulio wazi wenye miti michache unaonyesha mkusanyiko wa watu wengi, wakiwa wamekaa kwenye viti chini ya mti mkubwa. Baadhi yao, wanaonekana wakihudhuria kikao, au mkutano. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, na kuna magari kadhaa yaliosimama kwa umbali.

Maji yenye mtiririko mkali yanatiririka kutoka kwenye bwawa ndogo lenye daraja juu yake. Likiwa limejengwa kwa zege na nguzo za kuzuia maji. Mazingira yanazungukwa na miti mirefu na vichaka yakionyesha eneo la asili lenye matumizi ya miundombinu ya kuhifadhi au kudhibiti maji kwa ajili ya matumizi ya binadamu, kilimo au uzalishaji wa umeme.

Swara mwenye pembe ndefu zilizopinda kwa umbo la mviringo anatembea taratibu juu ya njia ya ufundi. Mnyama huyo ana mwili wa kahawia wenye mng'ao. Miguu nyembamba na tumbo jeupe. Kwa umbali majengo ya mji yanaonekana yakichomoza yakionyesha mchanganyiko wa mandhari ya wanyama pori na mazingira ya mjini.

Sanamu ya Field Marshal Dedan Kimathi anapigania uhuru wa Kenya imesimama katikati ya jengo kubwa la burea lenye alama nyeusi na nyeupe. Nyuma yake kuna miti mikubwa na magari yanayopita. Sanamu hii inasimama kama ukumbusho wa mashujaa wa Kenya na harakati za uhuru wa nchi.

Kifaru wawili wanavuka barabara ya vumbi katikati ya bunga ya wanyama. Mazingira yanazungukwa na nyasi kavu na miti ya kijani kibichi uku milima ikionekana kwa umbali. Barabara imejipinda katikati ya mandhari ya asili ikitoa taswira ya utulivu wa mazingira ya porini.

Mtu amesimama karibu na uzio wa chuma akiwa ameshika twiga kwenyeashingo na kichwa kwa upole kanakwamba anampa chakula. Twiga wengine wanaonekana nyuma yake katika mazingira ya misitu yenye miti mirefu. Tukio hili linaonekana kufanyika katika hifadhi ya wanyama au kituo cha malezi ya twiga.

Katika mazingira ya makazi duni, watoto wawili wanatembea mbele ya nyumba za udongo zenye paa za mabati. Watu wengine wamekaa nje ya mojawapo ya nyumba hizo, upande wa kulia kuna bango lenye maelekezo ya matumizi choo cha pipawa likionyesha juhudi za usafi na mazingira.

Kundi la twiga linatembea kwa utulivu kwenye nyasi za kijani kibichi, chini ya anga la blue lililofunikwa kidogo na mawingu meusi. Labda kabla ya mvua au baada. Twiga mmoja mkubwa yuko katikati ya picha, akiongoza kundi huku wengine wakiwa wametawanyika nyuma yake.

Mandhari maridadi ya jiji lenye majengo marefu lililotazamwa kutoka kwa upande wa mbuga au bustani ambalo lina bwawa kubwa la maji. Kuna miti ya minazi na mimea ya kijani kibichi pembezoni mwa bwawa. Inaonekana mazingira ya asilia karibu na mji. Mandhari haya ni sehemu maarufu la Nairobi na inaonekana kuwa bustani ya Uhuru park au Central Park ambapo watu hupumzika.

Kundi la watu wakisukuma mkokoteni mzigo uliojaza mizigo mingi wakivuka njia ya reli. Reli imeharibika na kupinda. Hali inaweza kuwa hatari kwa treni. Eneo linaloonekana ni pembezoni mwa njia, na mazingira yanaonekana uchafu wa hali ya umaskini.

Barabara ina alama ya tahadhari kwa waendao kwa miguu na ina kivuki cha zebra. Gari jeupe linakaribia kivuko huku watu wakivuka pande wa pili. Kuna magari, mabasi ya rangi na watu pembeni wakionyesha shughuli nyingi karibu na jiji. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha eneo la mjini.

Barabara ya jiji ina msongamano makubwa wa magari, ikiwemo mabasi ya abiria, magari madogo na pikipiki. Askari wa usalama barabarani wanaonekana wakidhibiti harakati huku watu wakitembea kando ya barabara. Majengo marefu ya kibiashara yameizunguka barabara, ikionyesha mandhari ya katikati, ya jiji lenye shughuli nyingi za kila siku.

Basi la rangi ya manjano limeegeshwa kwenye kituo cha abiria katikati ya jiji. Likiwa karibu na vibanda na biashara ya majengo marefu ya ofisi. Mtu mmoja amesimama karibu na basi hilo huku bango kubwa lenye nambari arobaini na sita likionyesha nambari ya gari inayotoa huduma katika eneo hilo. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea.

Barbara kuu ina shughuli nyinyi za magari ikiwemo mabasi ya usafiri wa uma ,malori makubwa ya mizingo, magari madogo na bodaboda. Nyuma kuna uzio la taasisi miti ya kijani na nyuma za mtaa wa mchanganyiko. Mazingira yanaonyesha harakati nyingi katika eneo la mjini wakati WA mchana.

Jiji lenye shughuli nyingi linaonyesha magari ya usafiri wa umma, yakiwemo mabasi ya rangi angavu iliyopakiwa abiria. Watu wanatembea barabarani huku majengo marefu ya kibiashara yakiwa nyuma. Mandhari inaonyesha harakati za kila siku katika eneo la mjini lenye msongamano wa shughuli za usafiri.

Barabara ya mji yenye mgari ya aina mbalimbali ikiwemo basi kubwa la abiria, matatu na magari madogo. Inaonekana karibu na ukuta mkubwa wa barabara ya juu. Magari yanapita kwa mwelekeo tofauti na upande wa kushoto kuna njia ya udongo isiyo rasmi. Mandhari inaonyesha eneo la barabara lenye shughuli nyingi za usafiri mjini.

Barabara yeney shughuli nyingi katikati ya jiji inaonekana Nairobi, Kenya. Kuna mabasi ya usafiri wa umma yaliyoegeshwa pande zote za barabara basi la samawati uoande wa kushoto na la rangi nyekundu kulia. Mtu aliyevaa sare ya kampuni ya Enabled Shuttle Limited ameshika bango lenye maandishi Enabled Utawala Railways.

Nyuma ya basi la abiria la rangi ya blue , Isuzu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye watu wengi, huenda katika jiji, basi hilo lina nembo ya Metro Sacco, juu yake, namba ya njia ni mia moja na tano, iliyobandikwa kando.

Barabara kuu yenye njia nyingi ina magari yanayopita kwa mwelekeo tofauti, ikiwemo matatu yenye rangi angavu, malori madogo. Katikati ya barabara kuna vizuizi vya chuma vinavyotenganisha mwelekeo wa magari. Kando kuna daraja la watembea kwa miguu lililojengwa juu ya barabara.

Barabara ya katikati ya jiji imejaa magari ya usafiri wa umma. Ikiwemo mabasi yaliyochorwa kwa rangi na maandishi ya kuvutia. Watu wengi wanatembea pembeni mwa barabara huku wengine wakivuka. Wakionyesha shughuli nyingi za kila siku. Askari wa trafiki na waendesha bodaboda pia wanaonekana.

Barabara ya jiji imejaa magari ya usafiri aa umma ikiwemo basi la buluu na matatu nyekundu mtu aliyevaa fulana ya reflektivu anatrmbea katikati ya magari hayo majengo marefu na mapango ya biashara yanaonekana upande wa nyuma yakiwemo shughuli nyingi za mjini na msongamano wa magari.

Barabara ya jiji imejaa magari ya usafiri wa umma. Ikiwemo matatu yenye mchoro wa kuvutia na mabasi ya kawaida. Watu wanatembea wengine wakivuka barabara, huku bodaboda na waendesha biashara wakiwa mtaani. Majengo marefu na mabango ya matangazo yanaonyesha shughuli nyingi za kila siku katikati ya jiji.

Mandhari ya barabarani inaonekana kupitia kioo cha mbele cha gari la usafiri wa uma. Kuna daraja la waenda kwa miguu la kijani mbele. Magari yakisafiri barabarani na basi la rangi ya machungwa likionekana mbele. Ndani ya gari kuna mapambo ya rangi maandishi kwenye kioo pamoja na taulo nyekundu juu ya dashi bodi.

Taka zimetupwa kiholela katika eneo la wazi karibu na majengo ya jamii. Mazingira yameadhirika kwa uchafu wa plastiki, karatasi na mabaki ya vyakula. Hali inayoweza kusababisha hatari ya kiafya na kuchafua mandhari. Hakuna mfumo wa ukusanyaji wa taka unaonekana.